Jengo kubwa limepambwa na matangazo ya taasisi ya fedha, yanayoelezea huduma zake mbalimbali zinazotolewa ndani ya jengo hilo.

Mtu akipokea fedha dirishani kwa muhudumu wa taasisi ya kifedha, akiwa anamuhudumia kwa utaratibu na usalama wa hali ya juu.

Tangazo la kampuni ya KCB linaonekana, huku picha ya mwanaume akiweka kadi yake kwenye mashine yakutolea pesa, hali hii inaonesha huduma za kifedha, zinazorahisisha upatikanaji wa fedha kwa wateja.

Kijana aliyevalia fulana ya kijani anashangilia kwa furaha akiwa amejikita kutazama simu yake, akionesha kuridhika na huduma zinazotolewa na taasisi ya fedha ya "COOPERATIVE".

Jengo refu lenye bango la taasisi ya kifedha ya ushirika iko katika eneo lenye watu wanaopita, likiwa sehemu muhimu ya upatikanaji wa huduma za kifedha kwa jamii kwa urahisi na usalama.

Mwanamke ameshika kikombe cha mvinyo akiwa anatabasamu, huku mhudumu akiwa karibu nae wakionekana na furaha. Hii huonyesha wateja hunywa vinywaji na kufurahia huduma nzuri zinazotolewa.

Chupa za vinywaji vikali zimepangwa kwenye meza ya huduma, tayari kwa wateja kufurahia kinywaji chao wakiwa na marafiki na wapendwa. Hii huimarisha mahusiano mazuri katika jamii.

Mwanaume amesimama ndani ya duka lililojaa vinywaji na mvinyo mbalimbali, akiwa anamimina kinywaji ndani ya kikombe, jambo ambalo hurahisisha wateja kupata huduma kwa haraka na kuleta mazingira mazuri ya kupumzika na kuongeza mauzo ya duka.

Jengo lenye magari mawili yaliyotumika yakiwa na nambari za usajili. Hii husaidia wateja kupata magari bora kwa bei nafuu na kwa haraka, huku ikiongeza na kutoa ajira kwa watu.

Mwanaume amesimama pembeni ya gari lililopo ndani ya jengo la maduka ya kuuzia magari mapya, akiangalia kwa makini chaguo lake. Sehemu hii hutoa huduma bora kwa wateja wanaotafuta magari yenye ubora.

Magari mengi mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo lililozungushiwa uzio. Magari haya yanauzwa kwa wateja wanaohitaji vyombo vya usafiri na vya kisasa.

Magari mapya yakiwa yamepangwa kwenye eneo la wauzaji magari tayari kwa wateja kuchagua na kununua kwa mahitaji yao mbalimbali. Hali inayowarahisisha kupata usafiri wa uhakika, na kuongeza urahisi wa shughuli za kila siku.

Gari jipya lina makaratasi sehemu ya mbele, likionyesha ubora na uhalisi wake, jambo linalowasaidia wauzaji wa magari kuvutia wateja na kuongeza mauzo.

Magari mapya yamepangwa ndani ya jengo lenye bambo lililoandikwa jina la kampuni ya "Hundai", ikionyesha huduma za mauzo ya magari kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Mwanaume amesimama mbele ya kifaa cha kuhifadhi maziwa akiwa anamimina, maziwa kwenye kikombe, huku vikombe vingi vikiwa vimepangwa karibu nae. Mandhari hii inaonesha usafi na utunzaji wa maziwa kwa uangalifu.

Kifaa cha kuchakata na kuhifadhi maziwa, pembeni kuna mwanaume anakiendesha, jambo linalosaidia kuweka maziwa katika hali ya usafi na salama kwa wateja.

Kifaa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa kimewekwa ndani ya duka kikiwa na matangazo yaliyobandikwa, hali inayosaidia wateja kupata taarifa muhimu za bidhaa na kuhakikisha maziwa yanaifadhiwa salama, jambo linalo ongeza uaminifu na mauzo.

Jengo la ghorofa lina bango kubwa lenye matangazo ya kuvutia kuhusu bidhaa za maziwa bango hili huvutia wateja na kuchochea mauzo ya bidhaa za maziwa sokoni.

Mfanyakazi aliyevalia sare rasmi amesimama kando ya kifaa cha usindikaji wa maziwa kilichopambwa kwa rangi na maandishi yanayovutia. Akitoa huduma bora katika duka la bidhaa za maziwa.

Jokofu lililopo nje ya maduka, limepambwa na matangazo yenye picha ya mtoto wa kike na maandishi yenye rangi ya kahawia, likihifadhi maziwa katika sehemu ya bidhaa.

Mwanamke amesimama nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, akionyesha shughuli za biashara ya maziwa na bidhaa zake. Hii inachangia lishe bora, na kuongeza kipato cha wauzaji, na wazalishaji wa maziwa.

Kifaa maalumu cha kuuza na kuhifadhi maziwa, kikiwa ndani ya duka la bidhaa, kifaa hiki huweka maziwa katika hali safi na salama muda wote.

Ndani ya mgahawa watu watatu wameketi wakifurahia kunywa maziwa safi. Huu ni mfano wa duka la bidhaa za maziwa, ambapo wateja hupata huduma bora na bidhaa zenye tija.

Kifaa cha kuhifadhi na kuuza maziwa ndani ya duka kinaongeza ubora wa maziwa kwa kuyahifadhi kwa muda mrefu. Hii hupunguza upotevu na kuongeza faida kwa muuzaji.

Kifaa cha kisasa cha kutolea huduma ya maziwa, chenye rangi ya angavu na maandishi ya wazi, kifaa hiki hufanya kazi kwa ufanisi na kinasaidia kuongeza ubora wa maziwa na kuhifadhi radha yake.

Wateja wamesimama nje ya banda lenye bang'o la kuvutia linalotangaza mauzo ya maziwa wakisubiria huduma. Jambo hili linaleta uhaminifu wa wateja na kuongeza mauzo kwa sababa ya matangazo mazuri na huduma bora.

Banda dogo la kuuzia maziwa safi na bidhaa zingine za maziwa, likiwa limepambwa kwa mabango yanayoonyesha huduma hii, na yaliyochakatwa kwa ubora na usafi.

Mwanamke aliyevalia sweta la rangi ya bluu, anaingia duka la maziwa kwa shauku, akitarajia kupata bidhaa bora na safi za maziwa zinazochangia afya njema na lishe bora.

Mtoto alievalia sare za shule yupo ndani ya duka la maziwa akichagua bidhaa safi na zenye lishe bora zinazosaidia, ukuaji wa afya yake kwa ujumla.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa kuna vifaa maalumu vya kuhifadhia maziwa, ili yabaki safi na salama kwa matumizi ya baadae.

Mwanamke wa makamo amesimama kwenye banda la kuulizia maziwa, ili kuhakikisha upatikanaji wa maziwa bora na salama akichangia lishe na kipato kwa jamii.

Duka limepambwa kwa matangazo mengi yaliyo na maandishi yanayoashiria uuzaji wa maziwa, jambo linalovutia wateja kwa urahisi na kuongeza mauzo kwa kuwa taarifa zinapatikana kwa uwazi.

Kifaa cha kununulia maziwa chenye rangi ya bluu na nyeupe, kimewekwa katika duka la bidhaa ili kurahisisha huduma kwa wateja na kuhakikisha ubora na usafi.

Duka lenye bango lililoandikwa Destini. Likiwa na picha ya ng'ombe, huku wateja wakiendelea kusubiria huduma nje kwa utaratibu. Huduma hii huwezesha upatikanaji wa maziwa safi na bidhaa za maziwa kwa jamii kwa ufanisi.

Kifaa kinatoa huduma ya maziwa safi na kimepambwa kwa matangazo yanayovutia wateja, hunufaika kwa kupata maziwa kwa urahisi, hali inayohakikisha usafi na ubora wa bidhaa za maziwa.

Duka lililosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa, likihudumia wateja wanaotafuta maziwa safi na bidhaa zinazotokana nayo; ili kuhakikisha upatikanaji wa maziwa na bidhaa bora, zinazochangia lishe na afya njema za jamii.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, kuna sehemu maalumu ya kuhifadhia na kuuza maziwa kwa hali ya baridi, hii husaidia kulinda ubora wa maziwa na kuwavutia wateja.

Mwanaume wa makamo amesimama nje ya duka lenye bango la matangazo la uuzaji maziwa na huduma ya m-pesa, hali inayorahisisha wateja kununua maziwa na kufanya malipo kwa urahisi.

Chumba chenye kifaa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa, radio na kitanda. Hali hii inawezesha muuzaji kuhifadhi maziwa kwa usalama, kusikiliza taarifa au muziki na pia kupumzika. Hii inaongeza ufanisi na ubora wa huduma kwa wateja.

Meza ambayo haijakamilika kupakwa rangi na inasubiria, hatua ya mwisho. Ili ikamilike kwa muonekano unaopendeza na kwa kuwavutia wateja, watakaoinunua.

Bidhaa mbalimbali za thamani zimewekwa ndani ya duka kubwa pamoja na mapambo tofauti. Jambo linalovutia wateja na kuimarisha mazingira ya ununuzi.

Makochi yamewekwa kwa mpangilio mzuri nje ya banda lenye bango lenye maandishi, huku mwanaume aliyevalia fulana akiangalia kwa makini. Hali inayoonyesha umuhimu wa bidhaa hizo katika kuvutia wateja na kukuza biashara.

Makochi yenye mito mitatu yakiwa yamepangwa kando ya barabara nje ya duka, yakivutia wateja na kutoa sehemu nzuri na kuongeza mvuto wa duka la samani ili kukuza biashara.

Meza ya chakula iliyo nje ya duka inazungukwa na viti vinne ikionesha samani bora zinazopatikana kwa wateja hatua inayowasaidia wauzaji kuvutia wateja na kuongeza mavuno yao.

Makochi yamepangwa ndani ya duka, yakiwa yamebandikwa nakala zinazoonyesha bei zake kwa uwazi. Hii inawarahisishia wateja kuchagua na kupanga bajeti kabla ya kununua.

Viti vyenye mbinuko vimepakwa rangi vizuri na kubinuliwa dhamani hizi uwekwa kwenye nyumba na kusaidia kukua

Duka lililosheheni samani mbalimbali kama viti, meza na makabati, zinauzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao. Wauzaji wa samani hutoa bidhaa bora zinazoendana na mahitaji ya soko.

Vitanda viwili vyenye rangi nyeupe vikiwa na magodoro, yamepangwa mbele ya bango lenye maneno ya ''duka la bachi'' likionyesha biashara ya samani za kisasa.

Ndani ya duka lililopambwa kwa taa ang'avu, kuna makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu. Makochi haya yanavutia wateja na kuongeza uzuri wa mazingira ya duka.

Mafundi wako ndani ya banda wakikata na kusawazisha mbao kwa umakini, jambo linalohakikisha upatikanaji wa samani zenye ubora, na kuongeza thamani ya bidhaa zinazouzwa dukani.

Vitanda vimewekwa nje vikiwa tayari kwa matumizi, ikiwa sambamba na vifaa vya kuwekea mapazia, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hii husaidia wateja kuchagua samani kwa urahisi na kuboresha mandhari ya nyumba.

Duka limejaa viti na meza mbalimbali zenye muundo na ubora tofauti zikihudumia mahitaji ya wateja, wauzaji hutoa thamani zinazokidhi namna ya matumizi mbalimbali, ili kuboresha mapambo na uuzaji wa nyumba au ofisi.

Makochi, magodoro, kabati na viti vimepangwa nje ya duka ikionyesha bidhaa za samani kwa wateja wanaopita karibu, na kutoa nafasi ya biashara kujitangaza bila gharama kubwa.

Vitanda vilivyopakwa rangi ya kuvutia na chaga vikiwa nje ya duka. Jambo linalovutia wateja kwa urahisi na kuongeza mauzo ya bidhaa za samani.

Makochi yenye mito yamewekwa nje ya duka, huku mwanamke akiyatazama, hii inasadia wateja kuona samani nzuri na kuchagua kwa urahisi.

Kabati la maonyesho, makochi na viti vimepangwa ndani ya duka, likiwa sehemu ya biashara ya samani zinazowezesha wateja kupata vifaa bora vya kupambia nyumba.

Chumba kikubwa kilichopambwa na vitu vya dhamani kama kitanda meza na viti na sehemu ya starehe mandhari hii huridhisha wateja

Sehemu ya mapokezi ina viti na meza iliyojaa vitabu, huku kuta zake zikiwa zimepambwa kwa rangi nzuri ya kuvutia, eneo hili linatoa huduma bora kwa wageni na linaongeza mvuto wa mgahawa kwa mazingira yake ya utulivu na usafi.

Sehemu ya mapokezi inatumika kuwakaribisha wageni, na kuwahudumia kwa usajili na msaada wa huduma mbalimbali. Hili huhakikisha wageni wanapata huduma bora na uzoefu mzuri.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa samani za kisasa, ikiwemo: vitanda ,viti na meza, kinatoa mazingira ya starehe kwa wageni. Mandhari hii huongeza faraja na kuridhisha wateja .

Chumba kikubwa kilichopangwa kwa samani za kisasa zikiwemo kitanda, viti na meza vinatoa starehe kwa wageni, mandhari hii huongeza faraja na kuridhisha wateja.

Muhudumu aliyevalia sare akiwa na tabasamu na furaha, amewasilisha chakula kwa mteja akihakikisha huduma bora ya kuridhisha wageni wa mgahawa huo.

Wahudumu watatu, wamesimama kwa tabasamu wakiwa wamebeba chakula tayari kuwahudumia wageni, hii huchangia kuboresha mazingira ya hoteli na kuwafanya wageni wajisikie kukaribishwa na kuthaminiwa.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa samani za kisasa, ikiwemo vitanda, viti na meza, kinatoa mazingira ya starehe kwa wageni. Mandhari hii huongeza faraja na kuwaridhisha wateja.

Wateja wameketi mgahawani wakifurahi chakula pamoja na kubadilishana mawazo, wakiazimia mazingira ya kifahali na huduma bora zinazotolewa katika mgahawa huo.

Wanaume watatu wamesimama eneo la mapokezi wakibadilishana mawazo. Huku bango dogo likionyesha huduma zinazopatikana. Mazingira haya huwezesha wageni kupata taarifa na kwa urahisi na kuboresha huduma za mgahawa.

Jengo la biashara limejaa watu wengi wakiangalia na kuchagua bidhaa. Taa za rangi zinapamba mazingira zikileta mvuto maalumu. Moja ya maduka ndani ya jengo hilo linajishughulisha na uuzaji wa mikoba na bidhaa nyingine nyingi.

Jengo lina maonyesho ya bidhaa mbalimbali huku wateja wakizunguka na kununua kwa uhuru, hii huleta faida kwa wateja kwani linawapatia bidhaa tofauti mahali pamoja.

Mwanaume amesimama akiuzia wateja viatu nanguo anazouza, biashara hii inaonyesha juhudi za wafanyabiashara wa soko katika kutoa bidhaa muhimu kwa jamii na kuongeza kipato endelevu.

Mikanda, viatu vya kike na vya kiume; vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikionyesha aina na mitindo tofauti inayopatikana sokoni, kwa ladha na mahitaji ya wateja mbalimbali.

Wauzaji wengi waliopanga bidhaa zao kwa mpangilio sokoni huku wateja wanapata urahisi wa kuchagua bidhaa wazotaka, hii hupunguza msongamano sokoni na kuongeza usalama wa bidhaa za watu .

Mwanamke aliyevalia sweta la rangi ya njano yupo sehemu ya biashara anapanga mazao yake tayari kwa kuuza sokoni, shughuli hii inaonyesha jinsi wauzaji wadogo wanavyopanga bidhaa zao kwa uangalifu ili kuwahudumia wateja kwa ufanisi.

Wateja wengi wa jinsia ya kike wamekusanyika kwenye duka moja lililojaa maonyesho ya bidhaa mbalimbali, eneo hili huwapa wateja nafasi ya kuchagua na kununua mahitaji yao kwa urahisi na kwa bei nafuu.

Wauzaji wamekaa sokoni wakifanya shughuli zao kwa utulivu, huku wateja wakichunguza na kuchagua bidhaa bora kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku ya nyumbani.

Muuzaji mmoja yupo sokoni akisikiliza wateja wake kwa makini huku akikagua zaidi maembe, mananasi na matikiti. Wakati huu huu watu wengine wanapita wakinunua kwa wauzaji wengine wakifurahia huduma bora ndani ya soko hilo.

Wanawake wawili wakiwa na nyuso za furaha, wakiuza mazao mbalimbali. Kama vitunguu, nyanya, tangawizi na mboga za majani biashara hii huimarisha uchumi wa kaya na kutoa ajira kwa jamii.

Duka kubwa limejaa vyombo vilivyopangwa kwenye rafu na wateja wakiwa ndani, wakiulizia bei, jambo linalorahisisha ununuzi na kuongeza mauzo sokoni.

Muuzaji amesimama karibu na maguni ya mchele na maharage yaliyoandaliwa vizuri. Ambapo bei za kila bidhaa zinaonyeshwa kwa uwazi, huku akiwasiliana kwa maneno na mteja ili kumsaidia kuchagua bidhaa zinazofaa. Jambo ambalo hurahisisha ununuzi na kuleta kuridhika kwa wateja.

Kifaa cha huduma ya kifedha na simu kipo kinaonyesha maandishi yaliyo wazi yanaowezesha watu kutumia huduma za simu kwa urahisi na kuongeza ushawishi wa mfumo wa kisasa katika maisha ya kila siku.

Kifaa cha kutoa pesa chenye vifungo vya nambari na paneli inayowasilisha matangazo ya simu inapatikana katika huduma ya fedha ya simu.

Kando ya majengo yaliyo na uzio, kuna majani marefu yanayochangia kuunda mazingira tulivu na mazuri katika eneo hilo.

Muuzaji anamwelezea mteja kwa umakini wakiwa na samani ya chumba kilichopangwa na picha za ukutani, hali inayosaidia mteja kuelewa vizuri thamani ya nyumba na kufanya uamuzi sahihi wa kununua au kukodisha hivyo kuongeza mauzo na uaminifu

Duka kubwa lina midoli miwili iliyovishwa nguo na lina viatu pamoja na kofia zilizopangwa kwenye rafu, hali inayowezesha wateja kuona bidhaa kwa urahisi, kuchagua kwa uhuru na kuongeza mauzo.

Midoli na nguo mbalimbali zimepangwa taratibu kwenye rafu dukani, hali hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua bidhaa wanazo zipenda kwa urahisi na starehe.

Maduka ndani ya jengo yanayouza bidhaa mbalimbali yakiwa na taa zinazong'aa ndani, jambo linalovutia wateja na kuongeza ununuzi katika maduka hayo.

Ndani ya jengo la kibiashara kuna duka linalo uza mashati ya kiume yenye ubora na mitindo ya kisasa, likiwawezesha wateja kuonekana nadhifu na kuongeza kujiamini.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi amesimama mapokezi ndani ya mgahawa, akiwa tayari kuwahudumia wateja kwa haraka na kwa uweredi. Hii huongeza kuridhika kwa wateja na kuwahamasisha kurudi tena.

Jengo kubwa lenye maduka ya aina tofauti limepambwa na mabango ya matangazo. Wateja wakipita wakifanya manunuzi kwa utaratibu, eneo hili la ununuzi linawezesha watu kupata huduma na bidhaa bora kwa sehemu moja.

Mgahawa unaouza vitafunio vilivyopangwa kwenye kabati lenye bango kubwa linaloonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa. Ambao hurahisisha wateja kuchagua na kuongeza mauzo.

Suti na nguo nyinginezo zimepangwa vizuri kwenye rafu na makabati ndani ya jengo la biashara kubwa. Mpangilio huu unarahisisha wateja kuchagua mavazi wanayoyapenda.

Magauni ya watoto pamoja na viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, mpangilio huu hurahisisha wateja kuchagua bidhaa na kuongeza ufanisi wa ununuzi.

Duka la nguo na mikoba lina wateja waliokusanyika wakichagua bidhaa wanazozipenda, maduka kama haya yanatoa huduma mbalimbali kwa wateja kwa kuuza bidhaa za mitindo na kuchangia kuboresha boashara na uchumi kwa kupitia wanunuzi wengi.

Sehemu ya duka lililoko ndani ya jengo la kibiashara, lenye nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na wima zikiwemo suruali na fulana huku kukiwa na bango la punguzo la bei hadi asilimia arobaini, kwa bidhaa zilizochaguliwa.

Mashati na suti zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka, zikirahisisha wateja kuchagua mavazi wanayopendelea kwa urahisi. Eneo hili huongeza urahisi wa ununuzi na kuboresha uzoefu wa wateja.

Fulana, suruali, mashati na masweta zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye makabati na rafu ndani ya jumba la biashara, vikirahisisha wateja kupata mavazi wanayohitaji kwa urahisi na kwa wakati mfupi.

Duka lililoshamiri bidhaa mbalimbali, kama; runinga, majiko ya umeme na majokofu, huku watu wawili wakiwa ndani wakizunguka na kuangalia bidhaa, jambo linalorahisisha ununuzi na kutoa uhuru kwa wateja.

Tolori la rangi ya kijani lina bidhaa bora zilizochaguliwa kutoka duka kubwa la kisasa zikiwa safi na zenye virutubisho muhimu kwa afya bora ya familia.

Jengo kubwa la kibiashara linalouza bidhaa za kila aina linafanya kazi kwa ufanisi likiwahudumia wateja mbalimbali kwa urahisi na bidhaa bora.

Duka lenye bidhaa zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu bei zake zikiwa zimebandikwa kwa uwazi huku taa zikitoa mwanga mzuri kuwavutia wateja na kurahisisha ununuzi.

Maharage, ndizi, mananasi pamoja na makasha ya korosho na karanga yamewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu huku bei zikioneshwa na kuwavutia wateja.

Kabati limejaa viatu vilivyopangwa kwa utaratibu ndani ya jengo la biashara. Huku bango kubwa likionyesha ofa ya punguzo ya asilimia hamsini. Mandhari hii inashawishi wateja kununua kwa wingi.

Vifungashio vya tambi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka lililosheheni taa nzuri, huku bei zake zikionyeshwa wazi kwa wateja.

Mwanaume amesimama karibu na rafu iliyopangwa chupa za mvinyo kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa. Eneo hili linawapa wateja urahisi wa kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa ubora na bei nafuu.